Huyu ni, huyu ni mwanariadha, anaye o, anaye onekana akiwa anakimbia, nyuma yake kuna mti, nyumba, na amevalia shati nyekundu, na saa mkononi mwake.

Hii ni darasa, darasa ambayo iko na viti za wanafunzi za kukalia, madirisha ambayo yamewekwa kateni za na ukuta uliopakwa rangi, rangi nyeupe.

Hii ni rangi inayoashiria uwepo wa shule na upande ambapo ofisi ya hiyo shule iko kuna mti wa color ya manjano.